Soko la samaki. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya meza ndefu iliojaa samaki wa aina mbalimbali waliopangwa kwa ustadi. Kwa nyuma, kuna watu wengine wanaoonekana wakisimama wakinunua katika soko lenye shughuli nyingi.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye eneo lililo na nyasi. Ng'ombe wa mbele ambaye anaonekana vizuri ana rangi ya kahawia na pia ana kengele shingoni. Nyuma yake upande wa kushoto kuna ng'ombe mwingine mwenye rangi ya nyeupe na kahawia na pia yeye amelala chini.

Safu ndefu ya viungo mbalimbali vilvopangwa Kwenye vyombo wazi katika duka la viungo. Kila chombo kimejaa kiungo cha aina yake zilizo na rangi tofauti kama vile nyekundu, njano, kijani kuna pia mtu aliyesimama hapo kando ya biashara hii.

Bakuli mbili za maharagwe zilizo na majani ya kijani kibichi. Kuna bakuli ya mandazi iliyo na mandazi kadhaa yaliyokaangwa vizuri yenye rangi ya dhahabu na ya midhimba. Nyuma ya bakuli hili kuna unga, begi la unga.

Mandhari ya ufukwe wa bahari, kuna mchanga mweupe kuna muundo fulani uliojengwa karibu na mchanga labda ukuta mfupi au njia. Kuna miti mingi ya minazi mirefu yenye majani mabichi, kuna pia majengo machache kama vyumba vidogo.

Soko la viungo vilivyo na viungo vya aina mbalimbali. Viungo vimepangwa kwenye vikapu vidogo vya mbao. Katikati ya picha kuna sehemu inayotoa moshi kidogo, labda kutokana na uvumba au aina ya kiungo kinachochomwa.

Nazi nyingi, baadhi zikiwa zimepasuliwa katikati na kuonyesha nyama nyeupe ndani. Nazi nyingine zinaonekana zikiwa nzima, zenye rangi ya kahawia. Pia kuna majani ya nazi yaliyokatwa na baadhi ya matunda mengine yanayoonekana kwa mbali.